Geti lenye rangi ya samawati la chuma lina maandishi ya The Nyali School Exit. Vilevile limefungwa kutumia nyororo na kufuli. Kuna basi lililo ndani ya geti hili la rangi ya manjano.

Jumba lenye rangi nyeupe pamoja na madoido ya rangi manjano na rangi nyekundu, lina maandishi ya Kenya Medical Training College Mombasa Campus, vilevile kuna kigari kidogo cha rangi nyeupe kilicho mbele ya jengo hilo.

Mwanaume aliyevalia suti ya samawati ikiwa na maua ya rangi nyeupe ameshikilia maikrofoni akiwa amesimama mbele ya bango lililoandikwa, Kise Conference Theme Empowerment and Engagement of Mental of Children With Disabilities. Bango hili ni la rangi ya manjano na kijani kibichi.

Gate iliyo na rangi ya samawati ina ukuta uliopakwa rangi ya kahawia lenye maandishi ya rangi tofauti tofauti kama vile; nyeusi, samawati na nyeupe. Maandishi haya ni, "Likoni mixed high secondary school, education is the treasure of the heart".

Wanaume pamoja na wanawake waliovalia mavazi ya rangi nyekundu yakiwa na madoido ya rangi nyeupe, nyeusi na kijani kibichi. Wameinua kadi juu iliyo na maandishi ya at Kenya milele.

Magari ya aina mbali mbali yenye miundo tofauti yameegeshwa kwa jumba lilo na rangi ya samawati yenye maandishi ya rangi nyeupe, The Nyali School.

Jumba la rangi nyeupe lililo na maandishi ya samawati ya The Coast Academy, 50, lina geti ya samawati ilio aina ya chuma.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya rangi nyeupe na skati ya rangi ya kahawia. Wamesimama mbele ya ukuta ulio na maandishi ya Mama Ngina High School.

Kitabu cheupe kilicho na madoadoa na maandishi ya rangi meupe na kijani vilevile rangi ya samawati. Kimeandikwa Haydn Richards, Junior English 2 New Edition.

Ukuta ulio na rangi nyeupe pamoja na maandishi ya rangi nyeusi umeandikwa "TONONOKA SECONDARI SCHOOL", huku watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti wakipita mbele ya ukuta huu.

Nyumba lililo na rangi nyeupe pamoja na madoadoa na michoro ya rangi ya samawati lina maandishi ya Amani Primary School Honorable Ramadhan S. Kajembe Block.

Wanariadha walio walemavu wanacheza mchezo wa mpira aina ya kandanda, huku wakiwa wamejishikilia na kujiinua juu na vyuma vyao vya kutembelea. Vile vile wamevalia mavazi ya michezo yaliyona rangi tofauti tofauti.

Ukuta ulio na rangi nyeupe umepambwa na maandishi ya "KSDC" ya rangi nyeusi na maandishi ya "Kenya Society for Deaf Children" yaliyo na rangi ya samawati. Vilevile kuna bendera za Kenya zinazoning'inia ukutani.

Gari dogo lililo na rangi nyeupe limeegeshwa mbele ya jumba lililo na mahandishi ya Kenya Medical Training College Mombasa Campus lenye rangi nyeupe pamoja na rangi ya manjano na nyekundu.

Mwanamke aliyevalia vazi la shati ya rangi nyeupe, pamoja na suruali ya rangi nyeusi iliyo na madoadoa, ameketi karibu na vyuma vinavyoinuliwa wakati watu wanapofanya mazoezi.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa, limepakwa rangi tofauti tofauti, na lina maandishi ya, National Government Constituency Development Fund Board Nyali Constituency. Vilevile kuna mbuzi watatu walio mbele ya jengo hili, wakiwa na rangi tofauti tofauti.

Bango kubwa lililotengenezwa na mawe lina rangi za bendera ya nchi ya Kenya: nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Lina maandishi ya "Ministry of Education, Shimo La Tewa School".

Mwanamme mlemavu anaendesha baiskeli iliyo na rangi ya kijani, pamoja na matairi ya rangi nyeusi. Mwanamme huyu amevalia nguo nyeusi za wanariadha.

Mti mkubwa ulio na majani ya rangi ya kijani kibichi uko karibu na bembea za watoto zilizo na rangi nyekundu, rangi ya manjano, rangi ya samawati na vilevile kuna paipu ya rangi nyeupe.

Kuna waendeshaji baiskeli wawili. Walioko kwenye baiskeli moja ya rangi nyekundu. Wote wawili wanaendesha baiskeli moja 𝑤akiwa wamevalia jezi za kutoka nchi ya Kenya.

Alfabeti za kiswahili ziko kwenye pambo lililo na rangi ya manjano na rangi nyekundu na madoadoa ya rangi nyeupe iliyo na maandishi ya, "Be Happy".

Bango lenye rangi nyeupe lina maandishi ya rangi ya kijani kibichi vilevile, na ua lenye rangi nyekundu. Nyuma ya bango hili kuna tanki moja leusi lililojaa maji.

Kitabu cha shule kilichofunguliwa, upande mmoja ukiwa na mchoro wa mwanamke aliyevalia blauzi ya manjano huku akitandika kitanda. Upande mwengine ni mchoro wa familia wakila chakula.